Hili ni duka la maziwa. Naona mama huyu anaondoa uchafu ulio katika maziwa ili awauzie watu maziwa safi ambayo ni bora na maisha ya binadamu. Maziwa ni kitu muhimu sana, kwa sababu inaongeza maadili mengi katika maisha ya binadamu na pia inaongeza nguvu na inaongeza protini pia katika maisha ya binadamu.

Upanzi na utunzaji bora wa mimea tofauti tofauti, ninaona hapa shamba la mahindi. Mahindi ni kitu muhimu sana na ni kitu bora katika maisha ya binadamu kwa sababu ni chakula kubwa ambacho watu wa kaunti ya kisumu wanaidhamini sana ni kitu muhimu sana.

Utunzi bora wa wanyama ambao wanalindwa nyumbani. Hapa ninaona ng'ombe na ng'ombe hawa wamelindwa vizuri sana kutokana na nyumba ambayo wamejengewa ili wasipigwe na jua. Vilevile hapa kando kuna mabaki ya chakula ambayo wamekula ikabaki.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe na ana ng'ombe wengi. Anakamua ng'ombe kwenye ndoo na humu ni mojawapo wa ukulima bora kutokana na maziwa mingi ambayo ng'ombe huyu anatoa. Hii itamsaidia kifedha na vilevile itamsaidia kama chakula pia.

Upanzi na utunzaji wa mimea tofauti tofauti. Hapa ninaona mimea aina ya ndizi. Ndizi ni kitu bora sana kwa sababu ina manufaa mengi katika mazingira. Ndizi inaweza ikapeanwa ama inaweza kutumiwa kama chakula. Vilevile ndizi inaweza tumiwa kama chombo cha kuleta pesa au chombo cha biashara.

Huyu mwanamke anakamua ng'ombe ili apate maziwa. Maziwa ina manufaa mengi katika maisha ya binadamu. Anaweza ikunywa ama anaweza akapika nayo chai na vilivile anaweza pia akauza ili apate pesa ambayo anaweza nunua nayo vitu ambavyo hana na anaweza mnunulia pia ng'ombe chakula kutokana na pesa ambayo amepata kwa kuuza maziwa yake.

Upanzi na utunzaji wa mimea tofauti tofauti. Ninaona ndizi imetunzwa hapa na imepandwa na imewekewa manyuwa ya kutosha kiasi cha kwamba imekuwa kubwa na ni nzuri sana. Ndizi ni kitu ambacho unaweza ukauza na kupata pesa vilevile unaweza kula na kupata nguvu na manufaa mengi katika maisha yako.

Kutokana na jinsi ambavyo watu hawa wamevaa, hii ni kampuni na ni kampuni ambayo vitu ni safi sana. Naona wanapika na wamejivaa vyema. Wamevaa koti nyeupe na wamevaa pia kofia katika vichwa vyao.

Upanzi na utunzaji bora wa mimea. Ninaona Mzee huyu amepanda ndizi na kuitunza vizuri ili kuzuia wanyama ambao wanaweza kuja kuharibu mimea hiyo. Ndizi ni kitu muhimu Sana ambayo inaongeza nguvu katika mwili wa binadamu na vile vile ndizi hutumika kama chombo biashara ambacho kinaleta pesa mingi Sana.

Kutumia mashini. Naona ng'ombe huyo anakumuliwa kutumia mashini. Hii mashini ni kitu nzuri sana, kitu bora sana katika mazingira kwa sababu imerahisisha kazi ambayo mtu angechukua dakika hata saa moja akiwa anakamua ng'ombe huyu.

Huyu anaondoa maganda ya ndizi, ili aweze kuyapika. Ndizi ni matunda tamu sana, ambayo yanaongeza maadili mengi katika maisha ya binadamu. Binadamu anafaa kula ndizi mingi sana, ili aweze kuwa na maadili mengi, ambayo yanaongezwa na ndizi, ili awe na afya bora katika maisha yake.

Hili ni maziwa ambalo limeganda maziwa kama hii huwa tamu sana mtu anapoikula na ugali, ni maziwa ambayo ina manufaa mingi katika maisha ya binadamu na vilevile inaongeza binadamu nguvu ya kutosha ya kuenda shambani kufanya kazi jinsi ipasavyo.

Upanzi wa vitu tofauti tofauti. Naona hapa huyu mzee anapanda ndizi. Ndizi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu ndizi hutumika kama chombo cha biashara. Mtu anaweza uza ndizi na kupata pesa na hiyo pesa anaweza akatumia kufanya nayo mambo yake fulani. Vilevile mtu anaweza kula ndizi na kushiba na hii itampa nguvu ya kufanya kazi zake zingine.

Huyu hapa analinda maziwa ,hili linakaa duka la maziwa ambapo kila aina ya maziwa inauzwa , hapa naona maziwa ambayo imewekwa ambayo mara mingi uitwa maziwa mala , maziwa mala ni maziwa tamu sana ambayo ina manufaa mengi katika maisha ya binadamu.

Naona huyu akiwa anakamua ng'ombe. Anakamua ng'ombe ili kutoa maziwa. Maziwa ni kitu muhimu sana, ambayo watu wengi huuza na watu wengi hutumia kupika chai ama kukunywa. Ukikunywa maziwa, unapata nguvu mingi sana katika maisha yako. Vilevile maziwa huleta proteni katika maisha ya binadamu.

Upanzi bora wa ndizi. Naona ndizi imekomaa hapa. Ndizi ni tunda ambalo ni tamu sana na mara mingi watu hutumia kama chombo cha biashara. Ndizi ikishakomaa anachukua na kupeleka sokoni ili kupata pesa ambayo anaweza jimudu nayo kimaisha. Vilevile watu hupika ndizi na wengine huivisha na kukula kwa sababu inaongeza nguvu katika maisha ya binadamu.

Upanzi na utunzi wa matunda tofauti tofauti. Ndizi ni mojawapo ya matunda ambayo huleta pesa sana kwa mkulima. Mkulima akiuza ndizi yeye hupata pesa na pesa hizo anaweza akatumia kununua vitu tofauti tofauti ambazo hana katika maisha yake. Vilevile ndizi hukuwa chakula tamu ambayo huongeza nguvu mtu anapokula.

Hizi ni chakula cha wanyama tofauti tofauti. Wanyama kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi, farasi punda na wanyama wengine. Hizi ni chakula ambazo ng'ombe akipewa na ni ng'ombe ambaye anakamuliwa atatoa maziwa mingi sana kwa mkulima ambaye anamlinda.

Ukulima na utunzi vyema wa nyama unajitokeza hapa waziwazi. Naona ng'ombe wengi sana hapa, ambao wametundwa vizuri kutokana na jinsi ambavyo maisha yao yanaonekana. Wako wasafi sana, kulingana na kuzingatia maisha ambayo wanaishi.

Ukulima unajitokeza hapa ukiwa unajihidhirisha wazi wazi mtu huyu anapokamua ng'ombe kwenye ndoo. Huu ni ukulima bora kwa sababu wanakamua ng'ombe kwa kutumia ndoo na hii ni ishara tosha kwamba anapata maziwa mingi ambayo itamsaidia kifedha na vile vile kama chakula.

Ndizi ni kitu ambacho ina maana sana katika maeneo tofauti tofauti. Ndizi inaweza uzwa na kuleta pesa kwa mkulima. Mkulima anapopata pesa anaweza tumia hio pesa kutafuta vitu ambavyo hana katika maisha yake. Vilevile ndizi ni kitu ambacho kinaongeza binadamu nguvu ya kufanya kazi zingine.

Ndizi ni chakula tamu sana tena ni tunda lenye manufaa mingi katika mwili wa binadamu. Watu wanapokula ndizi wanapata manufaa mingi tena wanapata nguvu ya kufanya kazi tofauti tofauti. Vilevile ndizi ni chombo cha kutengeneza pesa kwa watu wengine wanaofanya biashara na ndizi.

Ninaona shamba la ndizi kule nyuma. Ndizi ni mojawapo ya matunda matamu sana katika maisha ya binadamu. Vilevile ndizi hutumika kama chombo cha biashara kwa watu wengine. Mtu anauza ndizi na kupata pesa na hiyo pesa anatumia kununua vitu vingine ambavyo ni vya maana sana katika maisha ya binadamu.

Ukulima kutokana na upanzi na ulindaji vyema wa matunda tafauti tafauti. Ndizi ni tunda tamu sana ambayo inaongeza maadili mengi katika maisha ya binadamu, vile vile ndizi ni chakula ambacho mtu anapokula anapata nguvu ya kutosha na kufanya kazi kwa bidii sana.

Nina uhakika kuwa biashara ya ndizi ndilo kilicho kitu kikuu ambacho kinaendelea hapa. Naona ndizi ni mingi hapa sana na ndizi ni tunda tamu sana ambayo inaongeza vitu mingi kwenye mwili wa binadamu. Binadamu anafaa kutumia ndizi mingi ili aweze kujenga mwili wake na kuwa na nguvu ya kufanya kazi tofauti tofauti ambayo anakumbana nayo kila siku.

Biashara ya ndizi, ndicho kitu kikuu ambacho kinaendelezwa hapa. Ndizi ina maadili mengi sana ambayo yanaongeza kwenye mwili wa binadamu. Binadamu wakikula ndizi, anapata nguvu ya kuweza kufanya kazi zake bila kusumbuliwa na uchovu wakati wowote.

Ulinzi bora wa wanyama ambao wanalindwa nyumbani ni kitu moja ambacho kinajiendeleza hapa waziwazi. Naona huyu anampigia ng'ombe wake dawa ili kuondoa wadudu ambao mara mingi hunyonya damu katika mwili wa wanyama hawa. Wanyama hawa wakifanyiwa hivi huwa na maisha bora.

Ukamuaji wa ng'ombe kutumia mashine, hii ni kitu mzuri sana kwa sababu imerahisisha kazi ambazo watu walikuwa wakifanya, mtu anaweka mashine kwenye matiti ya ng'ombe na hiyo mashine inavuta maziwa kwa dakika chache ambayo mtu alikuwa anaweza kukamua ng'ombe hata dakika thelathini ama saa moja.

Utunzaji bora wa wanyama ambao hulindwa nyumbani. Naona ng'ombe huyu amelindwa vyema, kiasi cha kwamba anaoshwa ili kuondolewa uchafu ambayo ako nayo mwilini mwake. Hii inaashiria kwamba ng'ombe huyu anaishi maisha mazuri sana na anapata chakula pia ya kutosha.

Ulinzi bora wa wanyama ambao wanalindwa nyumbani. Ishara tosha kwamba wanyama hawa wamelinda vizuri ni kwamba wametengenezewa nyumba ambayo inazuia jua kuwapiga. Vilevile hapa kando kuna mabaki ya chakula ambayo wamekula ikabaki. Vilevile maisha yao, hata afya yao inaonekana kuwa nzuri zaidi.

Hizi ni chakula ya wanyama za aina tofauti tofauti. Chakula hizi zinaweza peanwa kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia na wanyama wengine. Vyakula hizi zikipeanwa kwa wanyama, wanyama wanakuwa na maisha mazuri sana na wananona na wanatoa maziwa mengi.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi ni mojawapo ya matunda matamu sana ambayo yanaongeza madini mengi katika maisha ya binadamu. Vile vile kuna watu wanatumia ndizi kama chombo biashara. Wanauza ndizi na kupata pesa ambayo wanatumia kufanya shughuli zao za kimaisha.

Upanzi na utunzaji wa matunda tofauti tofauti. Hapa ninaona ndizi. Ndizi ni mojawapo ya matunda matamu sana, ambayo mara mingi hupandwa na watu wengi hutumia kama vyombo vya biashara. Mtu anakata ndizi shambani na anaiuza kupata pesa ambayo anatumia kufanya nayo shughuli zake ambazo zingine zinamfinya.

Biashara ya maziwa ndicho kinacho jidhihirisha hapa wazi wazi. Naona maziwa inageuzwa kwenye mtungi huu na mwenye piki piki anaandika chini lita ya maziwa ambayo amepewa ili anakili na kumlipa huyu ifaavyo.

Hapa ni shambani mahali ambapo mimea tofauti tofauti yamepandwa. Naona ndizi, naona mahindi na naona mahali ambapo pia pamelimwa ambapo wanafaa kupanda mbegu tofauti tofauti ili kuleta mazao kutoka shambani. Ni vyema sana ukulima ukifanyanyika wakati unaofaa. Wakati mwafaka.

Ndizi ni kitu muhimu sana katika maeneo tofauti tofauti, ndizi inaweza ikauzwa na kuleta pesa, vilevile ndizi inaweza ikatumiwa kama chakula kwa sababu ndizi huongeza nguvu sana kwa mtu ambaye anaila.

Ulinzi bora wa wanyama ambao wanalindwa nyumbani, naona ng'ombe wameshiba hapa hadi wamelala, hii ni ishara tosha kuwa kuna ulinzi bora wa wanyama ambao wanalindwa hapa, wanapewa chakula ya kutosha.

Naona shamba la ndizi hapa. Watu wengi wanatumia ndizi kama chombo cha biashara. Wakishapata ndizi shambani, ndizi hilo wanapeleka sokoni kuuza wakipata pesa hilo pesa wanatumia kununua vitu tofautitofauti ambazo ni muhimu katika nyumba.

Utunzaji na ulindaji wa wanyama wa kulindwa nyumbani, naona ng'ombe wanalindwa hapa. Na wamepewa chakula mingi ya kutosha, chakula hii inasaidia ng'ombe ili ashibe na wale ambao wanatoa maziwa wanatoa maziwa mingi kutokana na kushiba, wakati ambapo umeshakula chakula kama hii.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi ni mmea yenye ina manufaa mingi sana kwa mkulima. Mkulima anaeza kuuza ndizi na kupata pesa mingi sana na kuweza kufanya nayo mambo yake ambayo yanamsumbua akilini. Vilevile mkulima anaeza kula ndizi na kushiba na kupata nguvu ya kufanya kazi zingine.

Biashara tofauti tofauti. Ninaona hapa mwendesha boda boda akiwa amebeba mitungi ya maziwa. Hii inaashiria kwamba, anatembeza maziwa kutoka mahali pamoja hadi pengine. Kule mbele pia naona lori, ambalo mara mingi hutumika kubeba vitu tofauti tofauti vya kujengea nyumba.

Vifo na ugonjwa wa wanyama unaji dhihirisha hapa waziwazi. Naona ng'ombe wawili wamelala hapa, na kutokana na jinsi ambavyo wamelala, hili ni kifo ndicho kitu ambacho kimeendelea hapa. Ng'ombe hawa wamekufa kutokana na shida au magonjwa tofauti tofauti ambayo yanakumba wanyama.

Ukulima wa ndizi ni ukulima bora zaidi. Ukulima wa ndizi unaleta pesa kwa mkulima kutokana na biashara ya ndizi. Mkulima anaweza akauza ndizi na atapata pesa tasilimu kutoka kwa wanunuzi. Vilevile ndizi inaweza tumika kama chakula pia.

Ukulima unajitokeza hapa waziwazi. Naona ukulima ambayo imehusisha upanzi wa ndizi. Ndizi ni kitu muhimu sana ambayo ina manufaa mengi katika maisha ya binadamu. Vilevile, ndizi ni chombo cha kuleta pesa. Mtu anaweza akauza ndizi na kupata pesa ambazo anaweza jikidhi nayo katika maisha yake.

Ndizi ni chakula kitamu sana. Mtu akikula ndizi, anapata nguvu ya kutosha ya kufanya kazi tofauti tofauti. Vilevile, ndizi inaweza ikauzwa na kuleta pesa kwa mkulima. Pesa hizo mkulima anaweza akatumia kununua vitu tofauti tofauti. Pia manyua ambayo anawekea ndizi zingine.

Upanzi wa mimea tofauti tofauti. Hapa naona shamba. Hili shamba ni kubwa sana na kuna ndizi ambayo imepandwa hapa. Ndizi ni kitu muhimu sana kwa sababu, unaweza ukauza na kupata pesa ambayo unaweza ukafanya nayo vitu vyako fulani. Vilevile ndizi unaweza tumia kama chakula na inakuongeza nguvu mingi sana.

Upanzi, ulinzi bora na utunzaji wa mimea. Naona mkulima ametunza mimea ya aina ya ndizi hapa vizuri. Ndizi ni kitu muhimu sana, kwa sababu watu wengi huitumia kama chombo cha kuleta pesa. Watu huiuza na kupata pesa na vilevile hiyo pesa wanatumia kufanya mambo yao ambayo yanawasumbua katika familia. Vilevile, ndizi hutumiwa kama chakula kitamu sana.

Utunzaji bora wa wanyama ambao wanalindwa nyumbani. Naona huyu daktari akiwa anamtunza vyema huyu ng'ombe. Ng'ombe ni kitu mzuri sana mtu akiwa naye kwa sababu anatoa maziwa na maziwa hayo mtu anaweza kunywa ama anaweza akapikia pia chai.

Upazi na utunzaji bora wa mimea tofauti tofauti. Ninaona gari imebeba ndizi hapa, hii ndizi ni kitu amabcho iko na pesa mingi sana kwa mkulima, mkulima anaweza akanunua vitu tofauti tofauti kutokana na biashara hii, vilevile mwanabiashara pia anaweza akakula ndizi hii na kupata nguvu ambayo anaweza akafanya nayo kazi fulani.

Shamba la ndizi. Naona ndizi limepandwa hapa na ndizi ni mojawapo ya matunda ambayo huleta pesa sana kwa wakulima. Mkulima anapopata ndizi anaweza akakata na kupeleka sokoni na kupata pesa mingi ambayo anawezatumia kufanya nayo shughuli zake zingine. Vilevile ndizi unaweza ukala na kupata nguvu ya kufanya kazi zako zingine.

Ukulima wa mahindi. Naona mkulima mmoja maarufu katika maeneo haya akiwa amevuna mahindi mingi sana na hii inatokana na kazi nzuri na kazi ngumu ambayo yeye anafanya shambani ili kupata matokeo mazuri kama haya.

Ndizi ni tunda tamu sana, ambayo inaongeza maadili mengi katika maisha ya binadamu na vilevile, ndizi huongeza binadamu nguvu na kuwezesha binadamu kufanya kazi zake bila kuchoka haraka. Ni kitu kinachofaa kutumiwa kila wakati na binadamu.

Upanzi wa matunda na ulindaji vyema, bora wa matunda. Naona hapa tunda aina ya ndizi. Ndizi ni matunda tamu sana, na ndizi pia inatumika kuongeza nguvu kwenye mwili wa binadamu. Binadamu anapokula ndizi, anapata nguvu ya kutosha ya kufanya kazi zake inavyofaa.

Mitungi haya yanatumika katika mazingira tofauti tofauti ili kuwekea maziwa. Kumaanisha hapa ni duka la maziwa mahali ambapo ng'ombe wanakamuliwa na maziwa kukusanyika ili kuuzwa kwa baadae kwa watu tofauti tofauti ambao wako hapa karibu. Wanauzia watu maziwa ili waweze kunywa, wengine waweze kupikia chai na wengine pia wanaweza kuwapa wanafunzi ama watoto wao.

Biashara ya maziwa ni biashara nzuri sana kwa sababu inaleta pesa nyingi kwa muuzaji. Hapa naona mitungi mikubwa sana na mingi sana ya maziwa. Maziwa ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu inaleta manufaa mbalimbali na vilevile pia inaongeza mtu proteni na pia inamwongeza nguvu.

Upanzi na utunzaji bora wa mimea tofauti tofauti. Hapa ninaona shamba kubwa la mahindi. Mahindi ni kitu muhimu sana kwa sababu mara mingi watu katika nchi ya Kenya haswa katika kaunti hii ya Kisumu watu wengi wanapanda mahindi na mahindi mara mingi huleta ugali na watu wa Kisumu wanapenda sana kula ugali.

Hili ni maziwa ambalo limeganda. Maziwa kama hii mara mingi huwa tamu sana ukiila na ugali. Maziwa kama hii mara mingi hupatikana vijijini, mahali ambapo nyanya au mababu zetu wanaishi na maziwa kama hii pia huuzwa bei ghali sana.

Hii ni ndizi, ndizi ni tunda tamu sana ambayo mara mingi hutumiwa kama chakula na pia hutumiwa kama chombo cha biashara. Wote ambao wanaitumia kama chomba cha biashara wanapata pesa nyingi sana wanapouza ndizi na ndizi watu ambao wanaitumia kama chakula, wakiikula wanapata manufaa mengi kutoka kwa ndizi.

Naona chakula kitamu ambacho kinajulikana kama ndizi. Ndizi ni muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu inaongeza nguvu kwa watu ambao wanaikula, vile vile kuna watu ambao wanafanya biashara na ya kuuza ndizi. Ndizi ni kitu ambacho kinaleta pesa mingi sana kwa anayeuza ndizi.

Hapa kuna ulinzi bora wa wanyama. Naona ng'ombe hawa wanakamuliwa na wanakamuliwa maziwa mingi sana. Maziwa imejaa ndoo na ng'ombe huyu bado ako na maziwa mingi. Hii ni ishara tosha kwamba ng'ombe hawa wamelindwa vizuri na wanalishwa ipasavyo ili kutoa maziwa mengi hivyo.

Hapa ni mahali ambapo maziwa inaundwa ili kutengeneza aina tofauti tofauti ya maziwa. Ninaona mitungi mingi sana hapa kubwa kubwa ya maziwa. Maziwa ni kitu muhimu sana katika mwili wa binadamu, kwa sababu ina manufaa mingi sana. Inaongeza nguvu na vile vile inaongeza proteni katika mwili wa binadamu.

Upanzi na utunzaji bora wa mimea. Ninaona hapa ndizi ambayo imeanza kuiva. Ndizi ni kitu muhimu sana na ni kitu bora sana katika maisha ya binadamu. Inaongeza nguvu mtu anapoila na vilevile inawezatumika kama chombo cha biashara na kuleta pesa mingi sana kwa mkulima.

Ukulima na utunzi wema wa mimea shambani. Naona mkulima amepanda hapa ndizi na ameyalinda vyema. Ndizi yamemea hapa vizuri na kufanya vizuri sana kutokana na manyua ambayo ameyapa na matunzo mazuri ambayo ameyapa.

Hili ni shamba kubwa sana la ndizi. Naona ukulima umeenezwa hapa kwa kupanda ndizi kwa shamba kubwa sana kwa sababu ndizi ni mojawapo ya vyakula ambavyo vina bei ghali sana zikiuzwa sokoni na pia ina maadili ambayo yanaongeza kwenye mwili wa binadamu anapotumia matunda kama haya.

Hili ni shamba, na katika hili shamba naona mti sisi mbizi ni mmea tamu sana. Ambayo hutoa matunda matamu sana. Matunda haya, watu hutumia kuendelea tofauti tofauti. Kuna watu ambao hutumia mbizi kama kifaa au chombo cha biashara, na kuna wanaoitumia kama chakula. Wanayoitumia kama chombo cha biashara. Wanaouza na kupata pesa nyingi sana.